Mwanamke ambaye ni mkulima wa mimea aliyeinama katika shamba lake, lililo na mchanganyiko wa mahindi na maharagwe ndani yake, na hali yao iko sawa.